Mzigo wa migomba mbichi iliyowekwa juu ya gari jeupe. Mizizi ina majani ya ndizi imetumika kufunga mafungo hayo, kwenye paa la gari. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga la mchana. Hii ni hali ya kusafirisha mizigo.

Mimea ya migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi, chini ya anga ya blue yenye mawingu nyeupe. Migomba hiiinaonekana kustawi vizuri, ishara ya kilimo Cha ndizi katika mazingira ya choto yenye unyevu.

Mwanamume akiwa shambani akikata mkungu wa ndizi kutoka kwenye mtu wa mgomba. Amevaa koti jeusi na shati ya rangi ya khaki. Mazingira yamezungukwa na majani mabichi ya migomba yakiashiria eneo lenye rotuba na shughuli za kilimo. Miale ya mwanga hupenya kupitia majani ikionyesha kazi ya asubuhi au mchana.

Mwanamume amesimama kwenye shamba la migomba akiwa amevaa shati na buti ndefu. Anaegemeza kijiti kwenye mgomba uliotundika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Majani ya migomba yamejitokeza upande wa kulia huku mandhari ya kijani na nyumba ya matofali ikiwa nyuma. Mazingira ni ya asili ya kilimo ya mashinani.

Ngombe wengi walio na rangi nyeusi, madoadoa meupe mmoja akiwa na kahawia wamewekwa katika safu za kulia. Hii inaonekana sehemu ya zizi ambamo ngombe wamefugwa na wanaendelea kulishwa wakiwa sehemu hiyo.

Mimea ya migamba katika mazingira ya milima yenye kijani kibichi, baadhi ya majani ya migomba imekauka na yana madoa ya hudhurungi yakionyesha dalili ya magonjwa au ukame. Mandhari ya nyuma inaonyesha miteremko ya vilima iliyojaa uoto wa asili.

Mwanaume ameketi mezani mbele ya ndizi mbichi, amevalia shati ya kijani lenye michoro, huku akionyesha kwa mikono miwili ndizi moja, iliyomenywa na nyingine ikiwa bado kwenye maganda. Mezani kuna bakuli la buluu na vifaa vingine. Ukuta wa nyuma una rangi nyeupe na muundo wa vigae.

Mtu aliyevaa koti jeupe na kofia safi anachunguza dhutu nyeupe kwenye chupa ya mahabara. Anamimina matone kutoka kwenye chupa ndogo ya plastic kwenye gilasi maalum ya kupimia. Anashugulikia kwa uhangalifu mazingira yanaonyesha kuwa shuguli hii inafanyika katika mahabara ya kisayanzi au sehemu ya uchunguzi wa bidhaa.

Sufuria ya chuma ikiwa juu ya jiko ndani yake kuna maziwa yanayochemka, juu ya sufuria kuna kijiko kikubwa cha kuchotea kikiwa kimechotea sehemu ya maziwa hayo. Nyingine inashibitisha shughuli ya kupika au kuchemsha maziwa inaendelea jikoni.

Shamba lenye migomba mingi iliyostawi, miti ya kijani kibichi na majani yaliyokatwa, eneo linaonekana kuwa na rotuba na mimea. Inaonyesha hali nzuri ya mazingira ya mvua kuna nyasi zilizomea vizuri na mandhari tulivu ya kijijini.

Shamba la migomba lililo jaa majani mabichi minazi ya ndizi zenye mikungu mizito. safu za mimea zimepangiliwa kwa mistari kwa upande wa kulia kuna njia ya kupita yenye nyasi na udongo. Mazingira ni ya kijani kibichi na nyanaonyesha hali ya unyevu unyevu.

Mkulima amesimama kati ya mimea mirefu ya mahindi akiwa amevaa kofia ya jua. Anaonekana akiwa na furaha huku, akiinua gogo lililo komaa. Mazingira yanaonyesha Hali nzuri ya shamba lenye mazao yaliyo komaa tayari kuvunwa.

Mazingira yenye ardhi ya udongo ngombe akiwa amefungwa katika mti mwenye ngozi ya nyeusi na madoa ya nyeupe ana vidonda katika ngozi yake huenda ana ugonjwa unaohitaji kutibiwa.

Mama mchuzi akiuza ndizi mbivu zilizopangwa juu ya troli pembeni mwa barabara ya mtaa wa makazi. Ndizi zimejaa na kuonekana kuwa nyingi zikiwa katika rangi ya manjano iliyochanganyika na madoa meusi . Kando kuna mwanaume mwenye fimbo akisimama karibu. Nyuma yao kuna watu wachache wakipita na majengo ya ghorofa yaliyo karibu karibu . Mazingira yanaashiria shughuli za kawaida za soko la mtaani.

Miche ya migomba iliyopandwa kwenye mifuko mieusi ya plastiki mimea hiyo ina majani mapana ya kijani kimbichi na imepangwa mistari kwa utaratibu. Mingineyo inaonyesha eneo la kitaro inayo bustani ya miche.

Mtu aliyevalia sweta ya buluu na kijivu, suruali na buti ya shambani akiwa ameshika bomba ya kunyunyuzia. Mbele yake kuna ngombe kadhaa waliokuwepo kwenye zizi iliyotengenezwa kwa mbao na zingine yanaonyesha eneo la kijijini lenye nyasi na miti .

Danda la mifugo likiwa na ng'ombe wanaolishwa chini ya teuli lililojengwa kwa miti na nyasi mkulima aliyevaa fulana ya bluu anaonekana akiwaangalia au akiwalisha mazingira haya yanadhihirisha juhudi za kilimo wa mseto na ufugaji vijijini kwa kutumia rasilimali za asili kwa njia rahisi na endelevu.

Banda la ngombe lililojengwa kwa mbao napaa la mabati likiwa na mifereji ya maji ya kunywa na ngombe wawili ndani yake. Pembeni kuna mitungi ya plastiki ya kuhifadhi maji . Linoo linazungukwa na uwanja wazi wa nyasi na miti mbalibali.

Mtu ameketi ndani ya zizi akiwa chini ya ng'ombe akimkamua kwa mikono yake , amevalia kofia nyekundu na anatumia jegi nyeupe kukusanya maziwa safi . Mazingira ya vijijini yanaonyesha shughuli za kawaida za kilimo cha mifugo.

Migombo ya ndizi mbichi imeninginia kwenye migomba yenye majani mabichi msituni ,miti hiyo imepangwa kwa msitari katika shamba la ndizi ,lenye mimea yenye afya ishara ya uzalizaji mzuri wa kilimo cha matunda.

Ng'ombe wa maziwa walioko ndani ya banda la kisasa wakiwa wanakunywa maji kwenye birika kubwa la saruji. Ngombe hawa wanaonekana kuwa na afya nzuri, na wako kwenye mazingira safi yaliyohifadhiwa vizuri. Hii ni ishara ya ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Mashine ikiwa ndani ikitiririsha unga mwepesi wa njano au manjano hafifu kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa. Unga huu unasambaa kwenye uso mpana wa chuma, huenda ukiwa hatua ya usindikaji wa chakula kama nafaka au bidhaa ya unga wa mahindi. Mazingira ni safi na ya kisasa yakionyesha shughuli za viwanda.

Mwanamke akikamua maziwa kutoka kwa ngombe na kuyakusanya kwenye ndoo ya samawi, anaonekana akiwa ameketi chini ya ngombe ambayo miguu yake imefungwa kwa usalama ili kuzuia harakati wakati wa kukamuliwa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni shambani au kijijini.

Mkulima anatadhmini mahindi yaliyokaushwa kwa kuyaanika juu ya ardhi kavu . Anachunguza kwa makini gogo lililo na madoa , huenda limeharibika kwa kushambuliwa na kovu . Zoezi hili ni sehemu ya uchambuzi kabla ya kuhifadhi , au kutumia mazao.

Ni mkono wa mtu aliyeshika vipande kadhaa vya ndizi mbichi zilizoondolewa maganda. Ndizi hizo zina rangi ya kijani iliyofifia na nyeupe. Zikiwa zimepangwa juu ya ndizi nyingine, ambazo bado hazijamenywa, zingine yanaonekana kuwa ya nyumbani.

Ni bakuli la kioo lililojaa maziwa mgando maarufu kama mursiki, maziwa lala au fermented milk , rangi yake ni nyeupe yenye chembe chembe ndogo ishara ya maziwa yaliyoganda vizuri.

Mziwa mkubwa wa ndizi umewekwa kwenye sakafu. Ya vigaa pembezoni mwa ukuta, sehemu nyingine zikiwa ndani ya kreti ya plastiki ya kijibu, tayari kuuzwa au kusafirishwa mahali pengine

Mtu anayefanya kazi kwenye shamba la migomba. Amevaa shati, suruali ya jeans na koti na anashugulikia kifaa cha kiteknolojia kilichowekwa kwenye mlingoti. Kifaa hicho kinaonekana kuwa cha kupima au kuchunguza hali ya mazingira shambani kama vile unyevunyevu, mwanga au hali ya hewa. Mazingira yanaonyesha usimamamizi wa kisasa wa kilimo.

Shamba lililo na magomba ya ndizi majani yake ya kijani kibichi, ni makubwa ,hutumika sana kama chakula na jamii nyingi nchini Kenya na upandwa ata katika nchi zingine haswa Ile ya Uganda.

Uwanja ulio na nyasi ya kijani kibichi. Mifugo wawili wamelazwa chini, moja anaonekana kuwa ni wa maziwa. Hawa ni ng'ombe ambao wameathirika na ugonjwa na wamefariki dunia wakiwa katika malisho.

Watu watatu waliovaa mavazi ya usafi wa chakula ikiwa ni pamoja na makoti meupe, kofia za nywele na buti wapo ndani ya chumba chenye sakafu ya rangi nyekundu wawili wamesimama wakichanganya kitu ndani ya mtungi wa chuma huku mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha plasitiki akitazama kwa makini.

Mkulima anasimama kando ya mizigo mikubwa ya ndizi mbichi zisizofunwa. Yuko shambani chini ya mti ya mivamba huku akiwa amevaa buti na fulana ya kijivu. Akionekana kuridhika na mavuno aliyopata.

Mtu aliyevalia kofia nyeupe shati la zamawi na miwani, akielekeza mkono wake katika ndizi, huku ni sehemu ya mashambani ambao ni mkulima ameenda kushuhudia mazao ya mimea wake.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga analinda mifugo yake ya kunyunyuzia wadudu kwa kutumia pamba ya mgongonianaonekana akiwa katika banda la mifugo kuzuia magonjwa ya ngozi na kuimarisha afya yao.

Mtu aliyevaa kofia ya pikipiki akimimina maziwa kutoka kwa ndoo ya kijani ndani ya pipa jeupe. Limewekwa kwenye gari jekundu la mizigo. Pipa nyingine zenye maziwa zimesheheni kwenye gari hilo, bado liko maeneo ya wazi yenye mchanga na miti midogo kwa mbali.

Mfanyikazi akiwa kwenye banda maalumu, ateleleza zoezi la ukusanyaji maziwa kwa kutumia vifaa vya kisasa. Ngombe wakiwa wamenaswa kwa mashine, maziwa yanaelekezwa kwenye mitungi mikubwa kwa minajili ya usindikaji.

Mtu mmoja na ng'ombe mmoja wenye madoa doa meusi na madoa doa meupe na mwingine wa rangi ya kahawia huo inaonekana sehemu ambamo ng'ombe anahudumiwa katika kusafishwa ngozi yake.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara ,anafanya majaribio kwenye chumba cha vipimo ameshika vifaa vya kioo huku meza ikiwa na vikombe vya plastiki na cylinder refu ya kupimia ,dirisha linatoa mwangaza wa siri kwenye eneo la kazi.

Mkungu wa ndizi mbichi uliokomaa juu ya mmea wa mgomba. Majani mapana yanazunguka mkungu huo huku tunda moja likiwa na doa jeusi upande wa mbele. Mahali inaonekana kuwa ni shamba au bustani ya mimea mingi ya ndizi. Mwangaza wa mchana unaangaza vizuri sehemu hiyo.

Wanawake waliovaa sare nyeupe na barakoa wanamimia maziwa kutoka kwenye sufuria kubwa ya chuma mmoja anashikilia chuchio la plastiki ya kijani huku mwingine akitumia kijiko cha rangi ya blu kuhamisha maziwa kwenye pakiti wengine wanasimama nyuma wakitazama.

Watu watatu, wawili wakionekana kuwa juu ya gari wakiwa na magaloni mmoja akiwa amevaa ovaloli anayamimina maziwa. Huku kunaonekana kuwa sehemu ambapo maziwa huuzwa na hata kuwekwa.

Ng'ombe aliyefungwa ndani ya uziwa wa saruji akikamuliwa kwa kutumika machine wa kisasa ya kukamua maziwa. Bomba ya plastic yamefunganishwa kutoka machine hadi kwenye kiwele cha nyama mazaiwa yanaingia kwenye chumbo cha juma cha mviringo kilicho chini

Muuza matunda amesimama nyuma ya meza iliyojaa ndizi nyingi za rangi ya manjano. Anaonekana akiwa na tabasamu huku akichagua mzigo wa ndizi kwa mkono moja. Mazingira yanaonyesha eneo la soko lenye shughuli nyingi.

Mifugo kadhaa wanaotafuta chakula katikati ya taka zilizotapakaa ardhini. Mazingira hayaonyeshi usafi huku plastiki na mabaki mbali mbali yakionekana yamesambaa kila upande. Hatari ya kiafya kwa wanyama na binadamu inaonekana wazi.

Wanyama wakufuga, haswa ng'ombe walio zizini mwao, wana rangi ya kijivu, kifaa cha kuwalishia chakula, mtu amesimama kando ya mmoja wao akiwa na mrija wa kijani kibichi anamhudumia ng'ombe mmoja.

Kituo cha kukusanya maziwa, ndani yake kuna wanaume wawili walio kwenye shughuli ya kupokea maziwa kutoka kwa wateja, mbele yao kuna mitungi mikukubwa ya chuma iliyosimama katika msitari. Ukuta wa nyuma una rangi ya cream na milango ya kijani, juu kuna paa la bati mizani ya kielectroniki kimetundikwa ukutani mazingira yanaashiria shughuli ya kilimo na ufugaji.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi za kupika, zikiwa bado na rangi ya kijani. Zimepangwa pamoja juu ya majani au sakafu ya ardhini. Mazingira yanaashiria mahali pa kuvunia au sokoni.